Chumba maalumu kwaajili ya wagonjwa wa meno yupo mgonjwa amelala kitandani, daktari ameingiza vyuma na vifaa maalumu ndani ya kinywa chake kwaajili ya uchunguzi na kung'oa meno.

Chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya meno, mgonjwa amelala kwenye kitanda. Wamesimama wanaume wawili wamevalia mavazi ya kidaktari, mmoja anamulika, mwingine ameingiza vifaa maalumu katika kinywa chake, akimpatia huduma.

Mtaro wa majitaka yakiwa yanatiririka, huku ukuta wake ukiwa umevunjika nakuanguka, kando zinaonekana nyumba zikiashiria ni makazi ya watu.

Eneo lenye kivuli lililo karibu na uwanja, lina mandhari nzuri miti yenye kijani kibichi. Lenye wananchi ambao wanapalilia miti ambayo, ndiyo kwanza imepandwa na bado haijawa mikubwa.

Eneo la hospitali, mwanume ameketi na mkono wake umewekewa vifaa vilivyo unganishwa na mashine, ambayo inapima mapigo ya moyo wake pamoja na hali ya presha yake.

Chumba cha wagonjwa, chenye vitanda viwili pamoja na neti zake juu, kitanda kimoja yupo mtoto mgonjwa, kitanda hiki yupo mama na mtoto wake, pamoja na daktari ambaye anamchunguza mtoto huyu.

Kundi la madaktari wa upasuaji wakiwa wamesimama kumzingira mgonjwa, ambaye amelazwa katikati na taa inammulika, wakati wakiendelea na zoezi zima la kumhudumia.

Kijana mwanaume amesimama, amekunja mikono yake huku amevalia koti jeupe likifanana na mavazi ya kidaktari katika pozi la picha.

Daktari katika chumba cha wagonjwa wa meno akiwa pamoja na mgonjwa akiwa katika maumivu makali yanayotokana na jino ambalo daktari analing’oa kutoka katika kunywa chake.

Madaktari wawili wa meno, wakiwa wamevalia mavazi yao pamoja na barakoa. Mgonjwa amelala juu ya kitanda, na kwa umakini wameingiza vifaa katika kinywa chake ili kumpatia huduma.

Muonekano wa ndani wa kliniki ya kina mama, mizani imening'inizwa kwa ajili ya kupima uzito na mtoto amewekwa katika kipimo hiki. Pembeni ipo picha ambayo ina maelekezo kwa ajili ya uzazi wa mpango.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamepanga foleni, na mbele yao yupo muhudumu wa afya akiwadondoshea matone ya chanjo katika vinywa vyao ilikuweza kuwakinga na maambukizi na magonjwa mbalimbali.

Vitungu saumu vimekusanywa sehemu moja vikiwa vimetolewa maganda yake ya nje na vipo tayari kwa ajili ya matumizi ya mwandamu na matumizi ya madawa.

Tunda muhimu kwa ajili ya afya ya mwanadamu linaloitwa papai, likiwa moja limekatwa liko nusu na mbegu zake nyeusi ndani yake na rangi yake ni rangi nyekundu iliyochanganyika na njano kwa mbali.

Mwanamke ameweka juu ya mkono wake kifungashio aina ya chupa, chenye dawa ya asili ndani yake, na kwa nje yapo maelekezo kwa ajili ya yule anayeenda kutumia.

Mwanamama akiwa katika eneo la shambani, akikagua viazi vya aina ya nduu, ambavyo kiasili huwa vinatambaa na kupanda juu ya miti mbalimbali, kama migomba.

Eneo linalouza dawa za asili, baadhi katika muonekano wa vidonge zenye ukubwa muonekano na rangi tofautitofauti, nyingine katika vifungashio aina ya chupa.